Ndani ya duka la nguo zenye rafu zilizojaa vitambaa mbali mbali na nguo za kitamaduni zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri . Mwanaserere amevalishwa nguo hizo hizo za kitamaduni.

Duka lenye nguo, mikoba na vifaa vingine vya mitindo vilivyopangwa kwa uzuri, huku kukiwa na mfano wa mwanaserere aliyevishwa kofia pana na miwani ya jua.

Ndani ya duka la bidhaa mbalimbali labda duka la nguo au vifaa vya mitindo. Bidhaa mbalimbali vimewekwa kwenye rafu nyeupe. Tunaona mifuko ya rangi tofauti, nyekundu, machungwa, kahawia iliyokoza. Viatu vya kisingino na kamba za shanga zilizoning'inia kwenye kimbao.

Kundi ya manyuko yaliyovalishwa nguo za wanaume wakiwa wamesimama ndani ya duka la nguo. Manyuko hayo yamevalishwa mashati, suruali na koti. Nyuma yao kuna halafu na sehemu za kuonyesha nguo zingine zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Duka la mavazi au idara ya nguo za wanaume.

Duka la nguo au boutique ya kisasa likiwa na nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye rack na kuning'inia. Kuna nguo za rangi na mitindo tofauti. Katika eneo hilo kuna mimea ya ndani inayoongeza uzuri wa mazingira. Samani za duka kama vile meza ndogo na rack zimetengenezwa kwa mbao nyepesi.

Duka au sehemu ya duka iliyojitolea kwa bidhaa za viatu na begi za wanawake kuna rafu ndefu na vibeta vilivyojaa viatu vya aina mbalimbali ikiwemo viatu vya kike, viatu virefu na viatu vya kawaida vyote vikiwa vimepangwa vizuri kulingana na rangi ya mtindo. Pia kuna mikoba ya rangi tofauti.

Safu au rafu za nguo zilizopangwa kwenye vigania ndani ya duka la kuonyesha bidhaa. Nguo ni za aina mbalimbali zikiwemo mashati suruali labda jaketi zimekuja katika rangi na mitindo tofauti. Kuna alama inayoonyesha kituo kama tishati na kwa nane. Mazingira ni safi

Ndani ya duka la kisasa la nguo kuna rafu za mbao zilizojazwa nguo zilizokunjwa na kuning'inia , viatu na vifaa vingine vya mitindo. Rangi mbalimbali za nguo zinaonekana. Kuna pia meza na viti vingine vya kuonyesha bidhaa. Mwangaza unaoonekana kutoka juu ukiangazia bidhaa.

Mandhari ya ndani ya soko au duka kubwa la rejareja lenye bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo, vitu vya kuchezea na vitu vingine vya matumizi ya kila siku. Bidhaa zimepangwa kwa wingi kwenye rafu na meza, na zina rangi tofauti. Kwa mbali, kuna watu wakitembea ama kufanya manunuzi. Hali ya hewa ni ya mwanga wa kutosha, unaotokana na taa za juu.

Duka la nguo na viatu, likiwa na bidhaa zilizopangwa kwenye rafu na kuning'inia. Kuna nguo za rangi mbalimbali na aina tofauti za viatu. Hii ni biashara ya nguo na viatu , ambayo wanauza kwa ujumla.

Soko la magari likiwa na magari mengi mapya au yaliohifadhiwa vizuri yaliyopangwa kwa kuvutia uku watu watatu wakiendelesha mazungumzo miongoni mwa magari, jambo linalo ashiria shughuli za ununuzi au uzaaji wa magari katika eneo lililotengwa kwa hajili hii.

Mwanamke anaoneshwa gari na mwanaume ndani ya chumba kinacho onekana, kama sehemu ya maonyesho ya magari, kuashiria biashara na mauzo katika soko la magari ,ambapo kitengo hicho kimetengwa kwa hiyo shughuli.

Wazi wa ndani ya gari la kisasa ikiwemo usukani, dashboard viti viliyofunikwa kwa ngozi na mifumo ya burudani. Magari yanayouzwa kwenye masoko ya magari ambapo wanunuzi huchunguza hali na sifa za ndani za gari kabla ya kufanya uamuzi wa kununua.

Gari jeupe aina la SUV Lenye milango minne na na uwezo wa kutembea katika barabara gumu ikiwa imeekeshwa kwenye sehemu isiyojulikana labda kando ya barbara au katika eneo la maegesho .Magurudumu yake Yana rimu za kuvutia zinazo changanya rangi nyeusi na fedha, rangi ya gari ni nyeupe safi.

Eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi yaliyoegeshwa karibu karibu. Magari mbalimbali yakiwemo magari mekundu yameegeshwa chini ya anga la bluu na magari mengine ya nyekundu na

Gari kubwa la abiria aina ya basi dogo lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye barabara ya udongo au changarawe. Magurudumu yake yanaonekana kuwa na rims za rangi ya shaba au dhahabu zikilipa gari mwonekano wa kipekee. Nyuma ya gari kuna miti na mimea na anga ya blue .

Basi ndogo jeupe lenye magurudumu makubwa, yanayoonekana kama ya magari ya kutembea kwenye barabara mbovu au ya nje ya barabara. Lina milango miwili ya abiria upande mmoja na dirisha moja ndogo.

Ndani ya gari la rangi nyekundu ambalo linaonekana kuharibika au kuwa katika harakati za ukarabati . Viti vya gari vinaonekana na kuna waya au sehemu zingine za gari zilizofichuliwa.

Kundi la wanaume wakiwa wamesimama karibu na magari .Wanaume wanaonekana kuwa watu wazima, na mmoja wao amevalia shati lenye miraba, mwingine amevalia koti jeusi. Magari yaliyowazungukwa yanaonekana kuwa ya kisasa na safi. Wanaume hawa wanazungumza ama kuashiriana.

Mwanaume anachora kwenye turubai iliyowekwa kwenye miguu mitatu ya kuchorea.,huku mwanamke akimwangalia. Lori la kubebea magari ikiwa imebeba magari mawili, moja juu na moja chini, na liko kwenye barabara au eneo la wazi na kuna jengo nyuma.

Gari dogo jeusi la abiria ambalo linafanana na matatu au basi dogo, limeegeshwa kando ya barabara. Liko katika eneo la mjini na mandhari nyuma kuna sehemu ya jengo na labda nguzo ya umeme. Lina milia meusi au alama fulani upande wa mbele.

Magari manne yaliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi au udongo. Gari la kwanza upande wa kushoto linaonekana kama lori dogo lenye trela ya nyuma . Gari la pili ni gari jeupe la magurudumu manne na gari la tatu ni SUV nyeupe.

Gari la kifahari la zamani la rangi ya kijivu na nyeusi lenye kofia ndefu na magurudumu mekundu. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri, likionyesha muundo wa kipekee wa magari ya kale. Limeegeshwa nje, labda kwenye barabara yenye lami au eneo la kuegesha.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari mengi meusi na meupe kwenye trela yake. Lori lenyewe lina rangi ya chungwa na inaonekana limeengeshwa kando ya barabara. Mandhari nyuma yanaonyesha miti na mimea.

Watu wawili, labda wafanyabiashara, wakisalimiana kwa kushika mikono mbele ya gari la kisasa, labda SUV nyeusi. Mwanamume mmoja amevaa suti ya rangi ya kijivu na miwani na mwingine amevaa shati la mikono mirefu na suruali. Mandhari ya nyuma yanayoonyesha sehemu ya maonyesho ya gari au duka la magari.

Gari ndogo jeupe likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya udongo ulio na vumbi kidogo. Gari hili lina sahani ya nambari inayonekana wazi enye maandishi KDH 990J. Nyuma ya gari kuna miti na mimea mengine ikionesha mazingira ya nje labda karibu na makazi au eneo tulivu. Gari linaonekana liko katika hali nzuri.

Wazi soko ikionyesha rundo kubwa la bidhaa mbalimbali za plastiki zikiwemo ndoo, mabeseni na vyombo vingine vya nyumbani vilivyopangwa kwa kuvutia; jambo linaloashiria shughuli hai ya kibiashara zinazofanyika katika masoko ya wazi huenda zikisajiliwa au kuonyeshwa kupitia jukwaa la kidijitali linaloonekana kwenye kivinjari cha wavuti.

Rundo kubwa la viatu mbalimbali vikiwemo viatu vya wazi, viatu vya kifungwa na viatu vingine vya aina tofauti vikiwa vimetawanyika na kupangwa kwa wingi katika soko la wazi.

Mkusanyiko wa vikapu vya asili vilivyotengenezwa kwa mikono, vikiwa na rangi na ruwaza mbalimbali vikiuzwa kwenye soko au duka . Vikapu hivi vimepangwa kwa wingi, vikiashiria utamaduni au ufundi wa eneo hilo. Kwa mbali, kuna watu wakitembea au wakifanya manunuzi.

Rundo kubwa la viatu mbalimbali . Viatu hivi viko katika rangi nyingi tofauti na vimepangwa juu ya kiti kinachoonekana kama meza au stendi kwenye soko au duka. Kuna viatu vya aina tofauti likiwemo sandal na viatu vilivyofungwa. Juu ya rundo hili la viatu, kuna alama nyekundu.

Soko au eneo la kukusanyia bidhaa limejaa masanduku mingi ya mbao yaliyojaa nyanya nyekundu na zilizoiva. Wanaume kadhaa wanaonekana wakifanya kazi, baadhi yao wakipanga au kuchagua nyanya kwa umakini.

Duka au soko lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na stand ,zikiwemo nguo, vitu vya nyumbani na vitu vingine vya matumizi ya kila siku. Bidhaa zina rangi tofauti na zinavutia macho. Kwa mbali, kuna watu wakitembea wakifanya manunuzi.

Soko kubwa la wazi ambapo pande zote za njia, kuna vibanda au meza zinazoonyesha bidhaa mbalimbali zikiuzwa . Kuna watu wachache wanaoonekana ,wengi wakiwa wamesimama karibu na vibanda, jambo linaloashiria wateja au wauzaji.

Nyumba ya ghorofa moja iliyojengwa kwa matofali ikiwa na ua uliopandwa vizuri huku kukiwa na bustani ndogo ikionyesha mali isiyohamishika yenye huduma za makazi.

Jengo la makazi au biashara lenye kuta za matofali na milango ya chuma yenye namba ya nyumba likiashiria mali isiyohamishika inayoweza kuwa sokoni ,ikionyesha umuhimu wa huduma za mali isiyohamishika katika kutadhmini au kuuza majengo kama haya.

Jengo refu la ghorofa labda hoteli au majengo ya ghorofa likiwa na bwawa ya kuogelea mbele yake. Loni ya kijani kibichi na miti iliyopangwa vizuri karibu na bwawa na jengo ni mazingira ya kifahari na mapumziko.

Bango refu la matangazo lililowekwa nje ya jengo. Bango hili lina rangi ya kijani na nyeupe likiwa na maandishi makubwa na namba ya simu. Chini ya maandishi hayo, kuna picha ya hati ya ardhi au nyaraka muhimu. Juu ya bango, kuna jina la kampini au shirika.

Mtanzamo wa jengo refu la ghorofa likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa na lina rangi ya kijani kibichi na manjano likionyesha madirisha mengi madogo na balcony .Jengo hili linaonekana liko katika eneo la mjini na anga lina mawingu meupe na buluu.

Jengo refu la ghorofa likiwa na muundo wa kisasa na balcony nyingi na limejengwa kwa rangi nyeupe na kioo, jengo hili linaonekana kuwa refu sana na linaonekana kuwa jipya au limekamilika hivi karibuni, anga la blue lenye mawingu meupe linaonekana kwa mbali.

Barabara nyembamba au korido ndani ya nyumba, ambapo pande zote mbili zina rafu au kabatai ziilizojengwa ukutani. Rafu hizi zina taa zilizojengwa ndani , zikitoa mwanga laini wa kisasa . Mwisho wa korido kuna dirisha au mlango wa kioo unaotoa mwanga wa nje.

Bango au ubao wa orofa ya ghorofa au vitengo vilivyopo kwenye jengo linalo na jina. Bango hili lina safu wima za majina ya ghorofa, kuanzia ghorofa ya chini hadi ghorofa ya nane. Na kila safu ina nabari au herufi nyingine zinazoashiria vitengo.

Jengo refu la ghorofa lenye rangi nyepesi ya waridi au zambarau iliyokoza likiwa na madirisha mengi ya bluu na balcony na limezungukwa na ukuta wa mawe au matofali na miti.

Nyumba za kuishi zipo kwenye uuzaji. Nyumba hizi zimepakwa rangi ya pinki. Kuna miavuli na miti. Tenki za maji zipo juu ya hizi manyumba na pia.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa iliyopangwa vizuri, ikiwa na bidhaa kubwa za nyumbani kama vile mashine ya kufulia na majokofu zikiwa zimepangwa kwa utaratibu kwenye sakafu safi. Jambo linaloashiria upana wa bidhaa zinazopatikana katika maduka makubwa ya kisasa.

Ndani ya duka kubwa lenye rafu zilizojazwa bidhaa mbali mbali, pamoja na bango kubwa lililo na maandishi kuwa wanauza bidhaa kwa bei nafuu, ikionyesha mazingira ya duka la kisasa na ni duka la kuza vitu za rejareja.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, likiwa na friji zenye bidhaa zilizopangwa kwa kuvutia, rafu zilizojaa vinywaji na vitu vingine na taa zinazong'aa, kuashiria mazingira safi na yaliyopangwa vizuri ya ununuzi wa bidhaa mbalimbali za matumizi za kila siku.

Duka kubwa la kisasa likiwa na safu ndefu za bidhaa zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu, zikiwa na nembo za bei au matangazo ya rangi nyekundu yaliyowekwa juu. Jambo linaloashiria mazingira safi na yaliyopangwa vizuri ya ununuzi wa bidhaa mbali mbali kwa wingi.

Safu ndefu za rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali zikiwemo vifungashia vya rangi tofouti vya sabuni au bidhaa nyingine za usafi wa nyumbani rafu hizo zimepangwa kwa utaratibu katika duka kubwa la rejareja au duka la jumla.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja, lenye rafu zilizojazwa matunda na mboga mboga yaliyopangwa vizuri kwenye vibweta. Kuna rundo kubwa la matunda ya machungwa upande wa kushoto na matunda mengine mbalimbali yenye rangi tofauti upande wa kulia.

Ndani ya duka kubwa la rejareja au supamaketi . Kuna rafu ilizojazwa bidhaa mbalimbali na njia za ununuzi. Mbele kuna eneo la kulipa au kaunta . Picha inaonyesha mazingira ya biashara ya bidhaa za matumizi ya kila siku .

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja lenye rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali zikiwemo bidhaa za usafi wa kibinafsi au vipodozi. Juu ya rafu kuna ishara inayosomeka. Taa zinazong'aa zinaangazia bidhaa na sakafuni inaonekana kuwa safi.

Sehemu ya kuonyeshea nyama iliyokatwa dukani. Kuna vipande vingi vya nyama na matunda au mboga chache chini ya glasi. Kuna nyanya zilizo rangi nyekundu na zingine za kijani.

Ndani ya duka la rejareja labda duka kubwa la chakula cha wanyama au duka la jumla. kuna runda la mifuko labda ya chakula mbolea au bidaa nyingine iliyopangwa vizuri chini na nyuma yake kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zilizo pangwa kwa kufuata kategoria. Rangi mbalimbali za kufunga zinaonekana.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la bidhaa. Inaonekana kuna njia pana au korido kati ya rafu mbili ndefu. Rafu hizi zimejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri zikionyesha ufugaji wa rangi tofauti.

Rafu ndefu katika duka la rejareja au duka kubwa la bidhaa, rafu hizo zimejaa bidhaa mbali mbali zilizo funganiswa kwa rangi tafauti na chapa mbali mbali zikiashiria anuwai ya bidhaa zinazouswa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au maduka makubwa. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stand ikiwemo bidhaa za nyumbani kama viti za plastiki vya rangi mbalimbali vya kijani ,buluu na viti vingine vya plastiki.